Hawa ni madaktari wawili wakihudumia mgonjwa, wakiwa wamwjikinga kwenye mask na glovu na nguo nyeupe. wameweka kwenye kitandani.

Ninachokiona ni sindano ya chuma ,kifaa kinachowekwa dawa, glavu kilichovalishwa kwenye mikono na pime ya chanjo.